Gari la kubebea magari likibeba gari lingine la kifahari la blue . Gari la kubebea magari lina rangi ya fedha au kijivu na lina sehemu ya nyuma tambarare iliyoundwa kubeba gari lingine.

Ndani ya duka au ghala ambapo kuna mashine mbili, za ATM za kipekee zinazouza bidhaa. Kushoto kwa picha, mwanaume amevaa fulana nyeusi na sketi ya kitenge yenye rangi ya bluu na kahawia. Anaonekana akijishughulisha na mashine ya ATM iliyo kushoto.

Ubao wa kidijitali wa viwango vya kubadilisha fedha kutoka benki inayoitwa Oriental commercial bank limited . Ubao unaonyesha tarehe sita mwezi wa nane na saa ni saa nane dakika ishirini na tatu.

Tangazo linaonyesha magari mawili yakizama kwenye mafuriko barabarani, huku moja likiwa limezama zaidi kuliko lingine. Chini ya picha, kuna ujumbe kwa herufi kubwa nyeusi unaosema, Don't let a natural disasters sink your business .

Gari aina ya SUV, likionekana kuwa Toyota Land Cruizer Prado, kulingana na muundo na nembo ya TX na Prado zinazoonekana kidogo, likiwa limeegeshwa nje.

Duka ndogo, la saluni au vipodozi, duka hilo lina fremu ya kijani kibichi yenye maandishi, Duty Saloon & Cosmetic na Salon, yaliyoandikwa wima. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za urembo na vipodozi.

Bango la matangazo au tangazo la mtandaoni la kampuni ya bima inayoitwa Anziano Insurance Agency , inatoa huduma za bima ya maisha. Upande wa kushoto wa bango kuna maandishi meupe ya bluu kijani dhidi ya mandhari ya rangi ya kijivu bluu yenye taarifa zifuatazo kama kichwa kikuu Life Insurance .

Gari lina rangi nyeupe safi na lina muundo wa kisasa na wa kifahari. Lina matairi makubwa na magurudumu ya alloy yanayong'aa. Upande wake una vioo vilivyotiwa giza na mistari ya crome .

Bango la matangazo kutoka kwenye Kenya Orient Insurance Limited, unamwonyesha mwanaume akitabasamu, na kushikilia simu ndani ya gari, na ujumbe mkuu wa bango ni: Do you know you can verify your insurance certificate? Je, unaweza kuthibiti cheti chako cha bima?.

Safu ya magari matano ya kifahari, yanaonekana kuwa ya aina ya Mitsubishi Lanser Evolution, yaliyoegeshwa ndani ya gereji au warsha. Gari la mbele kabisa ni jeupe, likifuatiwa na gari jekundu, kisha magari meusi matatu.

Rundo kubwa la viatu vya kuteleza vilivyo pangwa au kuning'inizwa vinavyo uzwa. Kuna aina nyinyi na rangi tafauti za viatu hivi kama vile vyeupe, vyeusi, vya blue ,vya rangi ya chungwa na vingine.

Safu ya magari matatu, aina ya Mercedes Benz G-Wagon yakiwa yameegeshwa nje. Gari la kwanza upande wa kushoto ina rangi ya kijivu nyeusi, la kati lina rangi nyeupe na la tatu upande wa kulia lina rangi nyeusi.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa juu yake ,lori hilo lina trela ndefu yenye matabaka mawili na kuna magari kadhaa yakiwemo magari madogo, na gari jeupe la kubebea mizigo.

Mkono wa mtu, ukiwa umewekwa juu ya noti za pesa, za Kenya, noti zinatambulika na shilingi 200 na shilingi 50, pia kuna rundo la safu zilizopangwa pembeni ya noti, mandhari ya nyuma yanaonyesha sehemu ya juu ya meza au counter .

Ndani ya kiwanda au karakana kubwa ambapo mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji yamepangwa mfululizo, mabasi mengi yana rangi ya chungwa huku moja likiwa limepakwa rangi nyeupe lisilokamilika likiwa katikati.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyoegeshwa kwenye eneo la maegesho la lami. Magari hayo yanaonekana kuwa ya aina mbalimbali ikiwemo SUV na magari madogo na yote yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri.

Eneo kubwa lililojaa magari mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu. Inaonekana ni kama uwanja wa kuhifadhi magari, labda karibu na kiwanda cha kutengeneza magari. Bandari ya usafirishaji au eneo kubwa la uhifadhi wa magari kabla kusambazwa.

Lori kubwa la kusafirisha magari. Lori hilo lina rangi ya chungwa na limebeba magari mengi ya aina tofauti na rangi mbalimbali yakiwemo meupe, mekundu, mweusi na ya kijani kibichi. Magari hayo yamepangwa kwenye ghorofa mbili la trela.

Stakabadhi ya udhibitisho wa maombi ya usajili wa kodi kutoka mamlaka ya mapato Kenya KRA inayo maelezo yafuatayo kama jina la mlipa kodi Wakibe Self Help Group . Aina ya mlipa kodi Land Individual .

Duka la rejareja au kioski kinachouza bidhaa za maziwa na vinywaji, zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Dirisha kubwa, la mbele, la duka, linaonyesha bidhaa nyingi. Rafu zimejaa katoni za maziwa, chupa na vifunganisho vingine vya bidhaa vya Royal Fresh .

Meza au banda lililojaa aina mbalimbali za mboga na matunda, lilizopangwa vizuri. Inaonekana ni kama soko la wazi au duka la mboga. Nyanya ziko nyingi sana upande wa chini, kushoto na katikati, zikiwa na rangi nyekundu angavu.

Tangazo la bima kutoka Kenya Orient Insurance, inaonyesha mbwa mweusi mkubwa akiwa amelala kwenye nyasi akitabasamu na ulimi wake ameuweka nje. Juu ya pumbo la mbwa kuna maandishi meupe yaliyowekwa ndani ya umbo la ngao.

Duka la biashara ambalo mlango wake mkuu wa chuma umefunguka na kuonyesha maandishi makubwa M-Pesa kwa herufi nyeupe kwenye rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto wa mlango kuna maandishi madogo yanaonekana kama agent number seven five three two two na store two five zero zero zero yakiashiria kuwa ni wakala wa M-Pesa.

Mkono ulioshika noti za pesa za Kenya. Noti zinazoonekana wazi zaidi ni shilingi elfu moja na shilingi mia tano. Noti za shilingi elfu moja zinaonekana kuwa nyingi zaidi zikiwa zimetandaa kama feni.

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari, chenye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha. Magari kadhaa, mengi yakiwa na rangi nyeusi, iliokolea, yamepangwa kwa uangalifu, kwenye sakafu iliotandikwa vigae vya rangi nyeupe.

Bidhaa za shambani zikiuzwa, labda sokoni au dukani. Mbele kuna rundo kubwa la karoti lenye rangi ya machungwa zikiwa zimepangwa vizuri. Pembeni mwa karoti hizo kuna pilipili hoho za kijani na matango marefu ya kijani.

Mkono ukiwa umeshikilia simu ya mkono, inayojulikana kama smartphone nje labda kwenye balkoni au huku majengo mengine ya mazingira ya jiji yakiwa nyuma. Kwenye skrini ya simu kuna programu ya benki au ya kifedha inayoonekana.

Magari kadhaa yamepangwa kwa mstari yakianzia na gari jeusi mbele upande wa kushoto, likifuatwa na gari jeupe, kisha gari la bluu na mingine mengi yanaonekana kwa umbali. Magari haya yote yanaonekana kuwa SUV au magari ya abiria.

Ndani ya duka kubwa au duka la vyakula, ambapo bidhaa za maziwa na vinywaji baridi vinahifadhiwa kwenye friji za kuonyesha, mbele ya picha kuna rafu nyingi zilizojaa katoni za maziwa, nyingi zikiwa na chapa ya Delamere. Baadhi ya katoni ni nyekundu na nyingine ni za rangi ya manjano.

Soko lenye shuguli nyingi ambapo matunda na mboga mbalimbali yamepangwa kwenye ustadi, kuna ndizi nyingi zilizoning'inia juu zikihashiria wingi wa mazao. Maktaba yamejaa matunda. Ya rangi tofauti kama vile embe, machungwa, na parachichi.

Duka la rejareja linaloonekana kama duka la kawaida la mtaani au duka la mtaa nchini Kenya. Mbele ya picha kuna ngazi ndogo za zege zilizoelekea kwenye mlango wa duka. Kushoto kuna kibanda cha M-pesa cha rangi ya bluu kikiwa na nembo ya M-pesa imeandikwa wazi kwa wima.

Lori kubwa, la kusafirisha magari. Lori hilo lina rangi ya chungwa na lina trela ndefu iliyoundwa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Magari hayo yamewekwa kwenye ghorofa mbili. Juu na chini ya trela, kuna magari ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi, na kijani kibichi.

Maduka mawili madogo, yanaonekana kuwa vibanda vya huduma za simu za mkononi au mawakala wa fedha, pembeni mwa barabara au njia. Kibanda cha kushoto, kimepakwa rangi ya kijani na kinaonekana kuwa na bango la m-pesa.

Duka la viatu lililoko nje, labda sokoni au barabarani. Duka hili limejengwa kwa kutumia turubai au mabati na lina muundo usio rasmi. Aina mbalimbali za viatu zimening'inizwa kwenye kamba na racks au zimepangwa kwenye sakafu na juu ya ndoo.

Soko la wazi au duka la ufundi likiwa na bidhaa nyingi za kiasili au za mikono zikiuzwa. Upande wa kulia kuta zimefunikwa na shanga nyingi za rangi mbalimbali zikiwemo shingo, bangili na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa shanga.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la nguo au mitumba. Kuna watu wengi wamekusanyika wengi wao wakiwa wameegemea au wakiwa wamepiga magoti wakichagua nguo zilizorundikwa chini. Nguo nyingi za rangi mbalimbali zikiwemo nyekundi ,nyeusi ,kijani kibichi na rangi nyinginezo.

Rafu nyingi zilizojazwa na trei za mayai, mayai mengi yamepangwa vizuri kwenye trei za plastiki za rangi tofauti kama vile; nyekundu, njano, bluu, kijani na zambarau.

Hati ya leseni ya ushuru wa bidhaa iliyotolewa na mamlaka ya ushuru ya Kenya yaani KRA (Kenya Revenue Authority) . Hati hiyo imeandikwa kwa kingereza na ina muundo rasmi.

Kura kubwa ya maegesho iliyojaa magari mengi mapya, au yaliyotumika, yaliyopangwa kwa safu. Kunaa aina mbalimbali za magari ikiwemo Sedan, SUV, na hata lori ndogo la kubeba mizigo.

Mlango wa mbele wa duka au ofisi inayotoa huduma za kubadilisha fedha za kigeni na kutuma pesa. Jina la mahali hapo kama linavyoonekana kwenye ubao wa juu ni Juction Forex and Money Remittance. Mlango ni wa kioo unaoteleza na madirisha makubwa ya kioo yamezunguka.

Duka la zawadi au soko la sanaa la ufundi lililojazwa na bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za kiafrika. Ukuta wa kushoto umejaa somaku au nakshi za mbao zenye maumbo ya wanyama wa porini wa kiafrika.

Risiti au fomu ya malipo ya kodi ya Kenya Revenue Authority KRA inaonekana kuwa ya amana ya fedha taslimu cash deposit . Hati hii imeandikwa kwa kingereza na ina muundo wa fomu rasmi.

Safu ndefu ya magari yaliyoegeshwa mfululizo kwenye maegesho au barabara. Magari yameoneshwa kutoka upande yakielekea upande wa kulia kwa picha. Gari la mbele kabisa lina rangi ya fedha na nyuma yake kuna gari nyeupe kisha gari la kijivu na kuendelea.

Rundo kubwa la viatu vya kuteleza, vilivyopangwa au kuning'inizwa, vinavyouzwa, kuna aina nyingi na rangi tofauti za viatu hivi kama vile; vyeupe, vya pinki, vyeusi, vya bluu, vya rangi ya chungwa na vingine.

Rundo kubwa la nguo inawezekana kuwa duka la mitumba au soko la nguo zilizotumika. Nguo zimetawanyika kwa wingi na zina rangi mbalimbali kama vile machungwa, kijani ,nyeupe, nyeusi na bluu.

Soko la mboga na matunda, labda soko la kitamaduni au stendi ya barabara nchini Kenya. Kiosk hicho kimefunikwa na paa la mabati inaloezekwa kwa miti na linaonyesha aina mbalimbali za mazao mapya.

Tangazo la bima la teksi ya PSV, juu kabisa imeandikwa PSV Taxi Insurance kwa herufi kubwa nyeusi, na chini yake kuna mstari mwekundu. Kisha tangazo linaeleza ofa, 1-month TPO cash 3,500, bima ya miezi mitatu ya TPO kwa shilingi 3,500.

Duka ndogo lililopakwa rangi ya kijani kibichi na buluu. Juu ya duka kimeandikwa Sky Shine Auto Paint na namba za simu za mawasiliano. Mbele ya duka kuna bango la M-Pesa available here kwa herufi kubwa nyeupe.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga la mapambo ya rangi nyingi yakionekana kuuzwa sokoni au kwenye duka la bidhaa la kitamaduni. Shanga zimepangwa kwa njia mbalimbali zingine zikininginia na zingine zikiwa zimefungwa pamoja.

Gari aina ya suv inayofanana na Toyota land cruiser prado ya rangi ya kijivu nyeusi iliyoegeshwa kwenye sehemu yenye changarawe na nyasi kidogo. Gari ina leseni, pleti yenye namba KDK 1R1M.

Mikono miwili ikishikilia noti mbili za shilingi za Kenya. Noti ya juu inayoshikiliwa na vidole viwili, inaonekana kuwa noti ya shilingi elfu moja, yenye rangi mchanganyiko wa kijani kahawia na nyeupe, inaonyesha picha ya faru.

Bango la kidijitali au tangazo la kampuni ya bima iitwayo "MayFair Insurance". Bango hilo lina rangi ya kijani kibichi au kijivu. Kushoto mwa bango, kuna nembo ya "MayFair Insurance" yenye herufi kubwa.

Kuna kaunta kubwa za vioo inaonyesha vipande vya nyama mbichi. Nyama imewekwa kwenye trei na au sehemu tambarare ndani ya kaunta. Baadhi ya vipande vinaonekana kuwa vya mifupa na vingine ni vya misuli. Kaunta inaonekana kuwa na nuru.

Bango la matangazo ya bima ya gari ikiwa na rangi ya buluu iliyokolea kama maandhari ya nyuma. Katikati ya bango kuna maandish makubwa meupe yanayosema third party only car insurance .

Chupa cha maonyesho cha magari makubwa ya kifahari. Kuna magari mengi yaliyoegeshwa ndani, yakuwemo sedani na gari la michezo, mengi yakiwa ya rangi nyeusi na moja ya buluu. Magari yanaonekana kung'aa yakipendeza kuwa mapya au yametunza vizuri.

Shughuli ya miamala ya kifedha inayohusisha pesa taslimu na simu ya mkononi, pengine huduma ya Mpesa nchini Kenya. Mkononi mwa mtu mmoja, kuna simu ya zamani ya mkononi aina ya Nokia, ambayo screen yake inaonyesha ujumbe unaosomeka.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari yaani car showroom . Magari kadhaa mapya ya aina mbalimbali na rangi tofauti yamepangwa ndani ya jengo hili lenye madirisha makubwa yanayo ruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Kuna rundo kubwa la matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa uangalifu. Miongoni mwa matunda yanayoonekana ni maganda mingi ya ndizi zilizokomaa zikining'inia juu. Rundo la paipai nyingi zenye rangi ya kijani na njano.

skrini au bodi ya kijidali inaonyesha viwango vya kubadilisha fedha za kigeni yani currency exchange rate .Fedha mbalimbali za kigeni, zimeorodheshwa pamoja na bendera zao na viwango vya ununuzi na uuzaji zimetajwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hiyo ina rangi ya manjano hafifu, na ina namba one thousand juu yake. Pia ina maandishi Legal Tender for one thousand shillings kwa Kingereza, na shilingi elfu moja kwa kiswahili. Kuna picha ya tembo na matifu nyingi la kitamaduni.

Jengo la duka la maziwa liitwalo Mount Kenya milk depot. Jengo hilo lina rangi ya manjano hafifu na bluu. Kuna bango kubwa lililobandikwa juu ya mlango likionyesha jina la duka na nembo yake. Watu kadhaa wanaonekana mbele ya duka.

Safu ndefu ya magari yaliyoegeshwa vizuri kwenye eneo la maegesho. Magari mengi ni sedan na hatchback na yana rangi tofauti kama vile nyeupe, dhahabu na nyeusi. Yameegeshwa mfululizo na kuunda mstari mrefu.

Gari aina la vani la rangi ya fedha, lililopakwa matangazo ya biashara. Kwenye ubavu wa gari, kuna maandishi yanayosomeka, progressive credit , na chini yake, quick flexible loans , na SMS loans to 23083.

Bango la matangazo ya bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance. Mandhari ya bango ni nyekundu na upande wa kulia kuna picha ya mwanamke mchanga mwenye tabasamu. Amevaa shati jeupe na aproni ya rangi ya kahawia.

Rundo la ndizi zilizokomaa zenye rangi ya njano na baadhi zikiwa na madoa meusi zilizowekwa juu ya kitambaa au gunia la rangi ya kijivu. Zimepangwa katika mafungu kadhaa makubwa. Kuna aina tofauti za ndizi, zinazoonekana baadhi zikiwa fupi na nene.

Duka dogo la rejareja au kibanda cha biashara kinachoonekana kuwa kinatoa huduma la simu za mkononi na bidhaa zingine mara nyingi huonekana katika mji au vitongojini. Duka lina mlango na fremu la rangi ya kijani kibichi na bluu.

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies. Duka lina bendera kubwa juu yake, yenye picha ya ng'ombe na ndoo za maziwa. Mbele ya duka kuna watu kadhaa wamesimama wengine wakiangalia dukani na wengine wakizungumza.

Mtu amevaa fulana nyeupe na suruali ya kijani akitembea mbele ya duka. Duka lina ishara zinazosomeka photocopy, autospares na M-Pesa pamoja na namba ya simu. Kuna gesi ya kupikia nje ya duka.

Mwanamke aliyevaa hijabu yenye milia ya rangi tofauti na nguo ndefu nyeusi amesimama karibu na duka. Duka hilo lina matangazo ya M-pesa na Equity Bank Agent kwenye mlango wa duka.

Duka, la rejareja, liitwalo GSP Milk, juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina la duka na kuashiria kuwa wanauza milk and milk products, ice cream, and packed drinking water . Bango hili pia lina picha za ndovu wawili na bidhaa za maziwa.

Safu ndefu ya magari mengi yalioegeshwa kwenye eneo la maegesho la lami. Magari hayo yanaonekana kuwa ya aina mbali mbali ikiwemo SUV na magari madogo na yote yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri.

Kuna idadi kubwa ya mikapu vidogo, vingi vikiwa vya maumbo ya duara na urefu tofauti. Vimefumwa kwa nyuzi au nyezo asili kama sisal au rafia na vimepakwa rangi mbalimbali angavu.

Familia yenye furaha wakifurahia kufungua kinywa kwenye picha kuna mwanaume mbaba amekaa katika akitabasamu na kuangalia camera amevaa shati ya rangi ya zambarau watoto wawili wamekaa mbele ya baba mtoto wa kiume upande wa kushoto anacheka na kushika kijiko.

Soko la wazi la viatu. Kuna idadi kubwa ya viatu vya aina mbali mbali ikiwemo sneakers buti na viatu vya kawaida vilivyo pangwa kwenye meza au sehemu nyingine tambarare. Viatu vimetawanyika na kuonyeshwa kwa wingi. Zikiashiria ukubwa wa bidhaa.

Bango la matangazo ya bima likionyesha mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu zilizopinda akionekana kama ana maumivu au wasiwasi. Kuna hashtag we do it all together lililoandikwa kwa herufi za blue . Chini kidogo kuna picha ya mwanamke amevaa nguo za michezo zenye rangi ya kijani kijivu.

Soko kubwa, lenye pilka pilka nyingi. Kuna umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wamejishughulisha na biashara. Bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiuzwa zikiwemo ndoo zilizojaa nyanya, vikapu na masanduku ya mbao yaliyorundikana.

Bango la matangazo la bima ya afya, lenye muundo wa upande mbili tofauti. Upande wa kushoto wa bango mandhari ya nyuma ni ya rangi nyeupe na sehemu ya juu ni ya rangi ya kahawia. Ina maandishi makubwa Affordable Medical Insurance .

Soko kubwa lenye bidhaa nyingi za kilimo, hasa matunda na mboga zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa, bidhaa hizi ni za mbalimbali kama nyekundu, kijani, njano na zambarau na kuna miavuli ya rangi tofauti, ikikinga wachuuzi.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikishikiliwa mkononi. Noti hiyo ina rangi ya kahawia na zambarau na imeandikwa Kenya juu. Pia ina picha ya jengo la kisasa la nembo ya banki kuu ya Kenya.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na wale waliokaushwa, ikiyashiria soko au sehemu ya kuuzia chakula, .Kuna aina mbalimbali za samaki wengine wakiwa wamekaangwa na kupakwa rangi ya dhahabu na wengine wamekaushwa kabisa na kuwekwa rundo.

Noti nyingi zinaonekana zimepangwa kwa mpangilio na zile za juu kabisa zinaonekana wazi. Ni noti za shilingi elfu moja za Kenya kama inavyoonyeshwa, na namba one thousand na maneno Kenya na a thousand shillings . Noti hizi zina rangi ya kahawia na zimepambwa kwa picha ya KICC.

Rundo la magunia makubwa yalifungwa vizuri yaliyojazwa nguo. Magunia haya yametengenezwa kwa plastiki au kitambaa chepesi kinachoonyesha nguo zilizomo ndani na yemefungwa kamba nyeusi, imara ili kubana na kushikilia nguo hizo.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la nguo za mitumba au katika mji wa Gikomba kama ilivyojulikana jijini Nairobi. Katikati ya picha mwanaume amevaa kofia nyekundu na fulana ya kijivu akionekana akichagua au kupanga nguo zilizowekwa juu ya troli.